Hapa panaonyesha wasichana wanne, ambao wamevalia jezi iliyoandikwa Kenya yote ikiwa na nambari tofautitofauti. Wanaonekana wakiwa wametabasamu sana. Mtu wa nyuma anaonekana akiwa ameshikilia mipira miwili. Hii inaonekana kuwa michezo ya wasichana.

Hapa panaonyesha tukio la huduma mashinani ambapo maafisa wa serekalini wanahudumia wananchi katika hema maalumu. Wananchi wameketi wakipatiwa huduma mbalimbali kama vile usajili, utambulizi na vitambulisho za huduma, NSSF, NHIF au huduma zingine za serikali. Wote wamevalia barakoa kwa ajili ya tahadhari ya afya yao.

Hapa panaonyesha mwanamke aliyevaa miwani na suti ya buluu, akiwa ameketi mbele ya kipaza sauti. Nyuma yake kuna bango la nembo ya GSE Judicial Service of Kenya . Anaaonekana kuwa katika kikao rasmi ya mahojiano ya kisheria.

Hili ni tukio la watu wengi waliokusanyika uwanjani. Ndani ya uwanja wa michezo ya Nyayo Stadium, watu wamevaa mavazi tofauti, baadhi wakiwa na jezi za timu na kunaonekana kuwa na mechi au sherehe maalum inayoendelea. Uwanja umejaa watu hadi majukwaani ya anga inaonyesha mawingu mazito.

Hapa kunaonekana kama ni hafla ya kimatafaifa ambapo kuna mtu aliye apo mbele ameshikilia bendera ya kitaifa na amevalia nguo za kitaifa za Kenya. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu waliojaa waliokuja kuhudhuria hafla fulani ya kimataifa.

Hapa panaonyesha mtu aliyevaa suti akiliingiza jambo kwenye kompyuta mbele ya kundi la watu wakiwemo viongozi waliovaa mashati rasmi. Inaonekana ni uzinduzi au maonyesho ya mfumo wa teknolojia katika mazingira ya ofisi au taasisi rasmi. Watu wengine wanafuatilia kwa makini huku wengine wakipiga picha na kurekodi tukio hilo.

Hapa panaonyesha watu, kwenye mstari wa mbele kuna mzee aliyevalia shati jeupe na anaonekana akimkabidhi msichana aliyebeba mtoto karatasi. Wengine waliopo nyuma wanaonekana kuwa ni maafisa au viongozi labada wa serikali au taasisi fulani kutokana na mavazi yao ya heshima na mabango yao na maandishi yaliyo nyuma yao.

Hapa panaonyesha wahudumu wa afya wakiwa kwenye hema wakitoa hudumu kwa wananchi. Baadhi yao wamevaa sare na barakoa wakiwa na vifaa vya matibabu na daftari kwa ajili ya usajili au kurekodi taarifa. Wananchi wameketi wakisubiri kuhudumiwa, inaonekana ni zoezi la huduma la afya ya kijamii.

Hapa watu wanaonekana wakiwa wameketi kwenye jengo la posta huku mtu mmoja aliyesimama mbele yao akiwa anawaelekeza na kuwahutubia. Wengi wamevalia sare rasmi kuashiria kuwa ni mafunzo au makutano ya kikazi. Mandhari inaonyesha tukio linafanyika katika ofisi au huduma ya posta.

Hili ni tukio la siasa linalofanyika mbele ya makao ya chama ya Kenyan African National Union KANU . Tunaona kundi la watu waliovaa mavazi ya kawaida ya kila siku na wengi wao wakiwa wamevaa kofia nyekundu zenye maandishi ishara ya uungwaji mkono wa chama hicho au chama cha mshirika.

Hapa ni ofisi ya huduma centre kituo cha serikali kinachotoa huduma mbali mbali kwa wananchi pamoja. Ndani ya ofisi kuna wafanyakazi wameket kwenye kompyuta wakihudumia wateja. Kuna mabango iliyoandikwa huduma mbalimbali kama uwezo fund services na mengine yakionyesha aina ya huduma zinazotolewa huko.

Hapa pana onyesha eneo la ujenzi kwani kuna mashini za kisasa zinazotumika kama hii escavator ya Hyundai na loader ya manjano. Kuna mabomba makubwa ya saruji na jengo lililoanza kujengwa. Mandhari ya kando inaonyesha mimea na miti iliyopandwa.

Hapa kuna mtoto wa kike akiwa ameketi kwenye kiti mbele ya bango jeupe huku akipigwa picha au kuchukuliwa taarifa kwenye ofisi. Kamera imewekwa kwenye tripod na imeelekezwa kwake wakati huu wengine wakiwa wanashughulikia na kompyuta mezani. Hii huenda ni sehemu ya usajili au uchukuaji wa taarifa rasmi kama kitambulisho au pasipoti.

Hapa ni uwanja wa uchezaji ambapo watu wamejitokeza kuja kuhudhuria mchezo unaondelea .Uwanja huu umejengwa na chuma na viti vilivyo vimejaa. Watu wako wengi na wamevaa nguo tofauti tofauti zenye aina different .

Huu ni mchezo wa basketboli unaoendelea baina ya timu mbili. Timu ya kwanza imevaa rangi nyekundu ingine rangi ya manjano na zinacheza baina nyingine. Mandhari ya nyuma kuna watu waliohudhuria huu ili kuutazama

Hapa kuna risiti inayoonekana, yenye kichwa cha Receipt Paid kwa maandishi ya kijani. Risiti hiyo imetoka Premium Admin Group Floor, iliyoko Nairobi, Kenya. Taarifa zilizomo ni pamoja na nambari ya rufaa, nenosiri, tarehe la muamala, aina ya huduma, nakala ya mteja, na barcode inayotumika.

Watu kadhaa wamesimama nje ya ofisi ya uhamiaji wakisubiri huduma. Wengine wamevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya huku mmoja wao akishikilia simu na mwingine akiwa na faili mkononi. Maandishi ukutani yanaonyesha saa za kazi za ofisi hiyo. Mazingira inaonekana kuwa matulivu na watu wanasubiri kwa mipangilio.

Hapa panaonyesha rais William Ruto akiwa amevaa suti rasmi na akiwa anashikilia kitabu cha kiapo huku akiapishwa, pembeni yake amesimama mke wake Rachel ambaye pia amevaa mavazi ya heshima. Wote wawili wapo kwenye hafla rasmi ya kuapishwa kwa rais.

Hapa panaonekana watu wengi wakiwa wameketi kwenye sehemu ya kungojea huduma katika ofisi ya serikali au taasisi ya uuma. Baadhi yao wamesimama wakielekea counter zilizoandikwa kama counter number 7 na counter 8. Watu hao wanaonekana wakisubiri kuhudumiwa na kupatiwa huduma mbalimbali. Mazingira ya ofisi ni nadhifu, venye taa nyingi sana.

Hii ni tukio rasmi la serikali ya Kenya, ambapo viongozi watatu wamesima mbele ya bango linalosema; launch of the state judicuary and administration of the justice report FY-2021 , ambapo wote watatu wameshikilia nakala ya ripoti mikononi mwao. Mtu aliye katikati amevaa joho rasmi la kimahakama, akionekana kuwa jaji mkuu na afisa muandalizi wa mahakama.

Hapa kuna kundi la watu ambao wamesimama barabarani wakiwa wameshika bango kubwa. Bango linaeleza kuhusu Court Annexed meditation . Njia mbadala ya kutatua migogoro bila kupitia mchakato wa kawaida wa mahakama. Wote wamevalia mavazi ya heshima na baadhi wana barakoa ishara ya uhamasishaji wa jamii au kampeni za kisheria.

Hapa kuna mashabiki wa timu ya mpira ya jamii Kuu ya Gor mahiya wakiwa uwanjani. Mashabiki hawa wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe, rangi rasmi ya timu hiyo—moja wao aliye katikati anashikilia skafu iliyoandikwa "Gor mahiya" juu ya kichwa chake. Kuna furaha sana. Wote wanaonekana wakiwa na furaha, na hamsa kubwa wakishangilia kwa nguvu.

Hapa kundi la watu waliovaa mavazi ya kawaida wanaonekana wakiwa pamoja kwa furaha ni kana kwamba wanashangilia mchezo au tukio maalum . Baadhi yao wanaonyesha alama za mikono kuelekea kamera na wengine wana nembo au mavazi yanayohusiana na Kenya kama ;fulana ya Kenya Airways na sakafu na bendera.

Upande wa mbele tunawaona wanawake wawili wameketi mbele ya kompyuta wakifanya kazi au kujifunza. Mmoja amevaa blauzi nyeusi na mwingine amevaa blauzi ya kijani. Hapo katika darasa au maabara ya kompyuta na wanaonekana wakishirikiana kwa umakini. Katika nyuma yao kuna watu wengine pia wakijihusisha na shughuli hizo.

Hili ni tukio la kisiasa au mkutano wa hadhara ambapo kiongozi wa siasa yaani rais aliyevaa shati la waridi na kofia ya rangi ya uchungwa na nyeusi anasalimiana kwa mikono wananchi. Wananchi wengi hasa wanawake walio mstari wa mbele wanaonekana wakiwa na furaha wakijaribu kumsalimia rais mwenyewe.

Hapa, wachezaji wa timu ya kandanda, wanaonekana wakiwa wamekusanyika uwanjani, wakikumbatiana kwa mduara, kabla ya mechi kuanza. Wako kwenye sare ya rangi ya blue na wanaonekana kuwa na mshikamano mmoja. Mashabiki wanaonekana wakiwa nyuma yao, kwenye jukwaa, wakingoja kuuona mchezo huo.

Hapa panaonekana mashabiki wa timu ya mpira ya mguu wakiwa wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe ambayo ni rangi ya klabu ya Gor Mahia ya Kenya. Mashabiki hao wanaonekana wakiwa na furaha wakiimba na kusherehekea. Mtu mmoja aliyevaa sare nyeupe na kofia anasimama juu akiwa ameshikilia bango lenye maandishi we now need Mancity kuonyesha hamasa na changamoto kwa timu hii.

Hili linaonyesha mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na koti jeupe alimpatia mwanamke afya kwenye meza ya usajili, au utoaji wa dawa. Mwanamke amesimama mbele ya meza na anashikilia mkono, huenda anapimwa au anapewa dawa. Pembeni kuna mtu mwingine akiandika taarifa kwenye karatasi. Tukio linaonekana kufanyika katika eneo wazi chini ya hema, huenda ni kambi ya huduma wa afya.

Hawa ni wachezaji wa rugby wa Kenya. Wanaonekana wakiwa wametabasamu sana. Hili ni baada ya mchezo wao, ambapo walicheza na kuweza kuibuka washindi mpaka wakapewa kikombe chenye ndovu. Naam!

Watu wanaonekana wakiwa wamekalia viti vya samawati. Kuna wazee watatu ambao wako mezani wanaandika vitu kwenye vijikaratasi vyao vyeupe. Kuna simu pia inaonekana ikiwa mezani. Kuna mwanaume anayeonekana akiwa amesimama kando yao pia.

Hapa kuna kundi la watu waliokusanyika kusherehekea, wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya. Baadhi yao wameinua mikono juu kwa furaha, mmoja wao ameshikilia shada la maua. Mandhari ya nyuma inaonyesha bango lenye picha ya mtu na maandishi iliodokeza kuwa ni hafla ya ushindi au punguzi ya timu, au mtu aliyefanikiwa na jambo kubwa sana.

Watu wengi wamekusanyika wakishangilia kwa furaha na hamsa kubwa. Wengine wamevalia mavazi yenye rangi ya kitaifa, huku baadhi wakipeperusha bendera kwa kutumia vifaa vya kushangilia. Hali hii inaonyesha kuwa wako katika uwanja wa michezo, wakifuatilia mechi au tukio kubwa la kitaifa.

Hapa kunaonekana mkutano wa kisiasa ambapo viongozi mbali mbali wamekusanyika mbele ya wanahabari na wafuasi. Kiongozi mmoja amevaa mavazi ya rangi ya chungwa na kuinua mkono juu, ishara ya kusalimiana au kuonyesha mshikamano. Pembeni yake kuna kiongozi aliyevaa suti akiwa mbele ya maikrofoni, huenda akihutubia umati. Watu walioko nyuma pia wamevaa kofia na mavazi ya rangi ya

Hii ni kikundi cha wachezaji wa mipira wa miguu ya wanawake waliovaa rangi ya bluu wakiwa wanajiandaa au wakipokea maelekezo kabla au wakati wa mechi. Nyuma yao kuna watu walioketi kwenye viti vya uwanjani wakifuatilia tukio, wakionyesha kuwa mashabiki au watazamaji wa mchezo huo.

Hapa panaonyesha kundi la wachezaji wa mpira za miguu wakiwa uwanjani. Wachezaji hawa wamevalia sare za michezo za rangi ya bluu zenye michoro meupe na baadhi yao wanaonekana wakiwa mbele ya lango la goli. Kuna mchezaji mmoja ambaye amevaa jezi yenye rangi ya kijani, na nyingine yenye rangi ya waridi. Jambo linalowashuhudia huenda kuwa ni kipa wa mchezo wa timu hiyo.

Hapa pana onyesha kundi la watu waliovaa mavazi rasmi wakiwa wamesimama pamoja, mbele ya jengo rasmi. Mwanamke aliye mbele amevaa miwani, ya jua, na anazungumza mbele ya kipaza sauti, na mbele yake kuna nyembo iliyoandikwa office of the chief judiciary .

Hapa panaonyesha watu wengi wameketi pamoja wakitazama tukio au mechi. Wengi wao wamevalia nguo zenye aina tofauti tofauti. Kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama na amevalia nguo yenye maandishi, Kenya Airways.

Watu tisa wakiwa jukwaani wanaonekana wakipiga picha pamoja. Wamevalia mavazi rasmi wakishikilia vyeti au tuzo zao mikononi. Mandhari ya nyuma ina banner lenye neno na maandishi. Inaashiria tukio rasmi kama vile sherehe ya utoaji wa tuzo, mahafali au utambulizi wa mafanikio.

Hapa panaonyesha eneo la utoaji wa huduma za uma. Kuna meza mingi zilizowekwa chini ya hema. Meza moja imeandiwa maandishi ya good conduct na nyingine ikiwa na kibao cha NTSA. Afisa wamekaa wakihudumia wananchi waliovaa barakoa.

Hapa panaonekana viongozi wawili wakitembea kutoka jengo la serikali au mahakama, mmoja wao akiwa rais akiwa amevalia suti yenye rangi ya bluu, mwingine akiwa jaji mkuu aliyevalia nguo za jaji yenye rangi nyekundu, nyeusi na kijani pamoja na jabali jeupe.

Hapa bango la kampeni la amani lenye ujumbe I stand for peace alone linaonekana kutoka kwa mheshimiwa Rachel Shebesh. Mhusika amevaa gauni refu na amesimama mikono ikiwa imevukwa kifuani, akionekana kwa kivuli cha giza. Chini ya bango kuna maandishi Mama Nai jenga Nai pamoja na tarehe ikionyesha tarehe muhimu wa uchaguzi au tukio la kisiasa.

Hapa viongozi wakuu wa Kenya wanaonekana wakiingia kwenye ukimbi wa hafla rasmi. Mbele kuna mwanaume aliyevaa suti ya bluu akiwa anatembea pamoja na mwanamke aliyevaa rasmi ofisini. Pembeni kuna afisa wa jeshi aliyevaa sare ya kijeshi; nyuma yao kuna watu wengi waliovaa mavazi rasmi na baadhi ya askari wa vikosi vya usalama wa ndani wanaonekana kwa mbali.

Hapa panaonyesha mashindano ya riadha ambapo wanariadha kadhaa wanaonekana wakikimbia kwenye mbio za mita mifupi. Wako katika hatua za mwisho za mbio huku baadhi yao wakionekana wakijitahidi kufika mstari wa mwisho. Mashabiki wamekaa kwenye jukwaa wakishuhudia mashindano yao.

Wachezaji wa mipira ya mguu wamo uwanjani na wamevalia jezi yenye rangi ya kijani na manjano na wanaonekana kuwa wamefurahia sana, hii inaonekana ni baada ya mchezo waliokuwa wanaucheza. Nyuma yao kuna watu ambao waliokuja kutazama mchezo huu wao.

Hapa panaonyesha wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wanacheza mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue na mwingine amevaa jezi ya njano na kijani. Mpira uko miguuni mwa mchezaji aliyevalia jezi ya blue , ambaye anaonekana kudhibiti huku mchezaji wa njano akijaribu kumzuia. Kuna mabango ya matangazo pembeni, kwa uwanja huo, na viti vya watazamaji vinaonekana kwa umbali.

Huu ni mkutano wenye mandhari ya ofisini. Kuna mtu aliyesimama aliyevaa suti yenye rangi ya bluu na anaonekana kuzungumza maelezo kwa wengine. Wengine watatu wanaonekana wakiwa wamevaa nguo zenye rangi nyekundu wakiwa wanasikiliza maneno wanayoambiwa.

Hapa watumishi wa umma wanaonekana wakiwa ndani ya kituo cha huduma centre nchini kenya. Wameketi kwenye madawati yao mbele ya kompyuta wakihudumia wananchi. Wamevaa sare zao rasmi za kazi pamoja na barakoa mapuani.

Hii inaonyesha kundi la wanaume waliovaa mavazi rasmi ya ofisini wakitembea kwa pamoja mbele ya jengo la serekali au taasisi rasmi. Watu wawili walio mbele wanaonekana wakitabasamu sana. Mmoja aliyekuwa amevaa tai la nyekundu, ndiye aliyekuwa rais wa zamani wa nchi ya Kenya.

Hapa panaonyesha watu mbalimbali wakiwa wameketi kwenye chumba cha kusubiria huduma. Huenda ni katika kituo cha huduma cha wananchi kama vile hospitali au ofisi ya serikali. Watu hao ni pamoja na akina mama, wanaume na mtoto mdogo aliyebebwa. Pia kuna mhudumu aliyesimama akizungumza na mmoja wa watu aliyeketi. Mazingira yanaonekana kuwa ya huduma ya umma ambapo wananchi wanahudumiwa kwa utaratibu.

Hii inaonyesha kundi la mashabiki wa timu ya Gor Mahia waliovalia mavazi ya kijani na nyeupe, wakishangilia kwa hamasa. Baadhi yao wamebeba mabango na vuvuzela. Kuna moto mkubwa karibu nao, huenda ni sehemu ya sherehe au ishara ya kusherehekea ushindi wa timu yao.

Hapa panaonyesha kundi la watu walioketi kwenye meza kupokea huduma kutoka kwenye wahudumu walio vaa sare rasmi yaani nguo nyeupe. Kila mtu anaonekana kuwa mbele ya kompyuta au kifaa cha kidijitali mbele yake. Wengine wamesimama wakisubiri huduma yao.

Hii inaonyesha hafla rasmi ya kuapishwa kwa afisa wa mahakama nchini Kenya. Mwanamke aliyekati amevaa mavazi rasmi ya jaji na anashikilia biblia juu. Ishara ya kukula kiapo mbele ya jopo la watu waliovaa mavazi rasmi pia.

Hapa panaonyesha ofisi ya huduma ya afya ya Kenya ambapo wahudumu wamevaa sare rasmi na barakoa. Computer zimewekwa mezani tayari kwa kazi za kuhudumia wateja. Kuna watu wachache ndani ya ofisi hizo, mmoja wao akiwa amesimama akizungumza na mhudumu. Mazingira yanaonekana kuwa nadhifu na yakitoa alamu yanayofaa utoaji wa huduma za serikali kwa wananchi.

Hapa panaonyesha tukio rasmi la kisheria au kitaifa, watu wawili waliovalia suti wanapeana mkono mbele ya majaji waliovaa mavazi rasmi ya mahakama yenye rangi nyekundu na miereka nyeupe. Tukio hili linaweza kuwa ni kiapo au majukumu ya serikali yanayopitishwa.

Haya yanaonyesha mazingira ya ofisi au ukumbi wa mikutano. Watu kadhaa wamesimama, wengi wao wakiwa wamevaa suti rasmi, mbele kuna kamera na vifaa vya kurekodi, na mtu mmoja amesimama kando ya ubao mweupe akiwa amevaa suti ya bluu. Inaonekana kuwa ni kikao rasmi au tukio la kurekodi hotuba au mawasiliano ya kitaalamu.

Hapa panaonekana eneo la ujenzi au chimbaji mkubwa wa ardhi. Kuna mashine ya kuchimba ardhi ya kampuni ya Hyundai, upande wa kushoto, ikihusika na kazi hiyo. Katikati ya shimo kuna mfuko wa zege unaoashiria uwepo wa mfumo mifereji au majitaka unaojengwa. Mazingira yanayozunguka ni udongo mwingi na maji yaliyofumamana.

Wachezaji wawili wa mpira wa vikapu wako uwanjani wakishindana. Mmoja wao amevaa sare nyeusi, anamiliki mpira, huku mwingine akiwa amevaa sare ya kijani anakamba. Viti za jana vinaonekana nyuma yao. Vikionyesha kua ni uwanja wa ndani wenye nafasi ya watazamaji.

Hapa watu wanaonekana wakiwa ndani ya kituo cha huduma cha wananchi. Wote wameketi kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa huku wengine wakihudumiwa kwenye kaunta mbalimbali. Kuna kompyuta mezani na mabango juu yanayoonyesha huduma tofauti kama vile vyeti vya kuzaliwa, kufa, huduma za NGA na nyinginezo.

Watu watatu wanaonekana, waliovaa mavazi ya majaji. Wamekaa nyuma ya meza ndefu yenye kitambaa cheupe. Kwa nyuma kuna bendera mbili, mojawapo ikiwa ni ya Kenya, ikionyesha kuwa tukio hili linaweza kuwa kikao cha mahakama au hafla ya kisheria ya kitaifa. Vitu juu ya meza kama vitabu, nyaraka na chupa za maji zinaashiria maandalizi ya shughuli hii.

Hapa panaonyesha mchezo wa kandanda ambapo kuna timu mbili. Timu ambayo imevalia mishale ya bluu na nyeupe na timu ambayo imevalia kijani kibichi wakicheza uwanjani. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu waliokuja kuona mchezo huu.

Watu waliovaa rasmi wanaonekana wakiwa mbele ya jengo la mahakama. Mwanamke aliyekati anaonekana kuwa kiongozi amesimama nyuma ya nambari iliyoandikwa office of the chief judiciary ,wengine walio karibu nao pia wamevaa suti wakionekana kuwa ni maafisa wa mahakama au viongozi wa kisheria.

Hapa panaonyesha mwanaume mmoja akiwa amesimama nje ya barabara ya maegesho au eneo la umma. Amevaa sweta, suruali nyepesi na kofia, na anashikilia kitabu au karatasi mkononi, pia kuna gari na miti nyuma yake.

Huu ni mchezo wa kandanda ambao unachezwa na timu mbili tofauti. Timu ya kwanza imevaa jezi ya manjano na kibichi. Timu ya pili imevaa jezi ya rangi nyeusi na nyekundu. Mandhari ya nyuma ina halaiki ya watu waliokuja kutazama na kuudhuria mchezo huu.

Haya ni mashindano ya riadha yanayoendelea kwenye uwanja wa michezo. Wakimbiaji wanaonekana wakiwa tayari kuanza mbio hizo zao za mviringwa. Watazamaji wako wengi wamejaa kwenye benchi ya uwanja, wakishuhudia tukio hili, na wakionekana kuwa na shauku. Maafisa wa usalama pia wanaonekana wakifanya kazi yao kando kando ya uwanja.

Huu ni mchezo wa mipira wa vikapu unaoendelea kati ya wachezaji wawili wa kike. Mchezaji aliyevaa sare ya kijani anamiliki mpira na anaonekana kukimbia au kujiandaa kufikisha kwenye eneo la wapinzani. Mchezaji wa pili aliyevaa sare nyeupe anajaribu kumzuia kudhibiti kwa kuinua mkono. Mandhari ya nyuma nayo tunaona viti vilivyojaa watazamaji waliokuja kuona mchezo huo.

Hapa panaonyesha ofisi ya huduma ya wateja ambapo wananchi wanahudumiwa kwenye kaunta ya tahasisi ya NSSF, SHA na WFC. Wanahudumu wameketi nyuma ya kompyuta wakitoa huduma na wateja wameketi mbele yao. Mazingira ni safi na yenye mwanga wa kutosha sana.

Hapa kuna kundi la watu waliokusanyika uwanjani au jukwaani wakifurahia tukio huenda ni mechi ya mchezo au tamasha. Wote wamevalia mavazi ya timu mbalimbali na mmoja wao amejifunga bendera ya Kenya ishara ya uzalendo. Baadhi yao wanatabasamu wengine wakiwa wamesimama wakionekana kufurahia na kushangilia. Mazingira yanaonyesha umati wenye azma na mshikamano katika jamii.

Hapa panaonyesha watu ambao wamesimama nje ya Department of Immigration Services Passport Control Office . Kuna watu ambao wamevaa mavazi rasmi ya suti ya blue , kuna mtu ambaye pia amevaa mavazi ya kawaida. Kuna polisi pia anaonekana amesimama hapo kando na amevaa barakoa.

Hawa ni wafuasi wa timu ya miguu ya Bandari FC wakiwa uwanjani wakishangilia. Wamevaa mavazi ya rangi ya blue ambayo ni rangi ya timu yao na wamebeba mabango na bendera zilizoandikwa Bandari FC we come here to win .

Hii ni ofisi ya huduma ya afya katika Kenya. Kuna watu wanne wanaonekana wakizungumza kwa kawaida wakitoka ndani ya maofisini humo. Kuna afisa pia ambaye anaonekana amesimama kwa kuchunga ofisi hii ya huduma ya afya.

Mandhari ya haya yanaonekana kuwa ni ndani ya ofisi za huduma za afya. Kuna watu wawili ambao wamevalia mavazi ya kirasmi wakiwa wamesimama mbele ya registration self help group . Ndani ya ofisi hii kuna vikompyuta mabavyo watu hukaa chini na kusaidia watu wengine.

Hapa panaonyesha mwanamke ameketi mbele ya dirisha la huduma katika ofisi ya serikali au kituo cha huduma kwa wananchi. Anaonekana akihudumiwa na mhudumu aliyevaa sare ya rangi ya nyekundu na nyeupe. Kwenye dawati kuna kompyuta na vifaa vya ofisini, hii ni kawaida katika maeneo ya Huduma Centre .

Hapa panaonyesha wahudumu wa nne wa kike katika kituo cha Huduma Center, wakiwa kazini. Wahudumu wawili wameketi wakitumia Computer , mmoja amesimama na tabasamu, akiwa ameweka mkono juu ya masanduku, ya plastiki yenye bahasha, huku mwingine akipitia baadhi ya nyaraka. Mandhari inaonyesha kuwa ni sehemu ya kutoa huduma za serikali, ambapo nyaraka zimepangwa vizuri kwa ajili ya kutolewa kwa wananchi.

Hapa takataka mingi zimetupwa ovyoovyo ardhini kando ya barabara. Kuna plastiki, karatasi na nguo chakavu na taka za nyumbani zilizochanganyika. Eneo hili linaoneka kuwa na uchafu mwingi sana, hali iliyoathiri ukosefu wa usafi na usimamizi hafifu wa mazingira.

Hapa kuna jengo kubwa lenye maandishi makubwa yanayosomeka Nairobi GPO General Post Office ambalo ni ofisi kuu ya posta jijini Nairobi Kenya. Juu ya jengo pia kuna maandishi ya tovuti www.posta.co.ke ikionyesha kuwa jengo ni shirika la posta. Mbele ya jengo hilo kuna pikipiki nyingi ama bodaboda zikiwa zimeegeshwa au zikisubiri baadhi yao zikiwa na maboksi juu za kubebea mzigo.

Kundi la mashibiki limekusanyika kwenye kiwanja wa mchezo, baadhi yao wamesimama wakishangilia kwa furaha wakiwa wamevalia mavazi ya rangi mbali mbali, wengine wamekaa kwenye viti wakifwatilia tukio linaloendelea. Wanaonekana wakiwa na hamu haswa mshikamano mno.

Hapa bango linaonekana lenye maandishi court annexed mediation in Kenya ikimaanisha upatanisho unaosaidia mahakama nchini Kenya. Kushoto kuna mchoro unaoonyesha mtu wakati akiwasaidia watu wawili wakigombana. Upande wa kulia kuna nyundo ya mahakama. Hii inaashiria njia mbadala ya kutatua mgogoro.

Hapa panaonyesha kundi la wachezaji wa mpira ya vikapu wakiwa katika sherehe ya ushindi ,wako pamoja wakiwa wamevaa mavazi ya michezo yenye maandishi KPA ,na umoja wao unainua kikombe juu ishara ya ushindi , wengine wamepiga makofi kuonyesha na kuinua mikono kwa furaha .

Hapa ni kundi ya mawakili wakiwa katika mkutano wa waandishi wa habari au maandamo ya amani. Wamevaa mavazi rasmi ya mawakili na wamesimama pamoja mbele ya kipaza sauti kinachoandikwa president law society of Kenya . Baadhi yao wameshika mabango yenye ujumbe protect judiciary independence wakionyesha kuwa wanatetea uhuru wa mahakama ya haki na kisheria nchini.